Mchezaji ameruka juu hewani, huku wengine wakimtazama wakiwemo raia. Kuna uwanja ambao watu weketi na kutazama michezo ya aina mbalimbali. Huweza kujengwa na serikali fulani.

Bango la koti ambalo limeshikiliwa na wananchi huku wakiwa wamevaa barakoa ili kuweza kujikinga na ugonjwa fulani. Kuna wanaume wawili ambao wamevalia suti na kupendeza. Kwa umbali wengi wanaonekana wakiwa wana nyuso za kutulia au.

Wahudumu wanaozungumza na mhudumu aliyeshikilia kompyuta na kando yake pia kuna kompyuta zingine. Afisi hizi huweza kumsaidia mwananchi kupata cheti cha kuzaliwa au cheti cha kifo kinachohitajika wakati wowote ule.

Halaiki ya watu imejaa katika uwanja wa mchezo inawatazama wachezaji hasa wanaokimbia. Wamejipanga katika laini tofauti tofauti. Wamevalia jezi zinazowapa utambulisho wao wa nchi.

Mwanaume ameenda kuchukua cheti chake cha utambulisho. Anahudumiwa na mhudumu aliyevalia glavu kwenye mikono yake, kando yake kuna simu ambayo hutumika katika mawasiliano. Uweza kufanyika katika haswa, serikali, au kituo cha serikali shughuliki.

Afisi ya Huduma Kenya ya serikali, ambayo hutoa usaidizi kwa uma, ili kuwawezesha mwananchi kupata usaidizi kama vile wa cheti cha kuzaliwa. Mhudumu ameketi anaitazama kompyuta. Mbele yake kuna raia ambaye anamikiliza,

Mwanamke anatazama kwa umakini mikrofoni mbele yake. Amevalia koti lilo rangi ya samawati. Ameketi kwenye kiti cheusi. Nyuma yake, kuna bango lililo na maandishi ya rangi ya kijani.

Kituo vha serikali cha huduma Kenya huweza kumpa. Huweza kutoa huduma kama mwananchi au raia yeyote cheti cha kuzaliwa au hata cheti cha kifo. Wahudumu wamevaa mavazi maalum. Mmoja kati yao ameshika kompyuta huku akiitazama.

Jaji ameshikilia bibilia kwenye mkono wake huku akiendeleza maongelezi kupitia kwenye mikrofoni. Nyuma yake kuna bendera za jamhuri ya Kenya. Kando yake kuna mwanaume aliyevalia suti na pia kwa upande mwingine kuna mwanamke ambaye ni jaji amevalia barakoa ya bluu.

Rais wa Jamhuri ya Kenya aliyestaafu anamsalimia kiongozi wa serikali. Nyuma yao kuna askari anayewalinda na kuwapa usalama. Viongozi wengine wanawatazama huku wakitabasamu.

Wachezaji wanakumbatiana kwenye uwanja. Wanashangilia baada ya kupata ushindi fulani. Kwa umbali, wananchi ambao wamejumuika pamoja, wanawatazama. Uwanja u msafi na wanavalia pia jezi ya rangi ya manjano na rangi ya kijani.

Biblia imeshikiliwa kwenye mkono na mwanamke. Anatoa hotuba akiwa na mikrofoni mbele yake. Nyuma yake kuna bendera ya jamhuri ya Kenya inayomtambulisha kama mkenya.

Raia wameketi kwenye viti katika afisi ya serikali ya huduma. Kuna nambari inayotumia kuwakilisha sehemu tofauti tofauti katika kituo hiki. Wahudumu wamevalia nadhifu. Kuna pia askari, huweza kusaidia usalama.

Viongozi wa serikali wamejumuika kwa pamoja. Wanaume wamevalia suti na kuwa nadhifu, wawili kati yao wameshikilia vyeti na wanaonekana kuwa wenye furaha na wanatabasamu huku wakitazamana.

Kituo cha huduma cha serikali ,kina wanahudumu ambao ni wanaume kwa wanawake, utoa huduma kwa raia kama vile kumpa cheti cha kuzaliwa au cheti cha kifo ,umsaidia pia kupata cheti chake cha utambulisho.

Wachezaji kwenye uwanja waliovalia jezi. Kila mmoja ana nambari tofauti tofauti kwenye mgongo wake. Mashabiki wanawatazama na kuwashangilia michezo ikiendelea pale uwanjani.

Jiji la Nairobi, sehemu ya posta. Huweza kupokea barua au kutuma barua, kutoka sehemu mbalimbali zilizotumwa na wananchi au hata kutoka kwenye serikali. Huweza kumuezesha mtu kupata ujumbe fulani utakaomfaidi.

Muhudumu yu katika afisi. Kituo hiki ni cha serikali kuweza kumasaidia mwananchi kupata cheti kama vile cha kuzaliwa. Mbele yake kuna raia ambao wanahitaji usaidizi kutoka kwenye muhudumu huyo.

Mwanaume aliyevalia kofia kwenye kichwa chake. Nyuma yake kuna halaiki ya watu ambao wanashangilia huku wengine wakiwa wamebeba bendera ya nchi ya Kenya juu. Wengine wamenyanyua mikono yao huku wakishangilia chama fulani cha serikali.

Rais wa jamhuri ya Kenya daktari William Samoei Ruto, kando yake kuna jaji aliyevalia gauni. Kuna majaji wengine walio kando yao. Watu wamesimama wengine wameketi wakiwatazama.

Mwanadada amejifunga bendera ya jamhuri ya Kenya. Mikono yake ii wazi. Mbele yake kuna umati wa watu unaomtazama kwa umakini na kumskiza. Mmoja ya kati ya watu hao amevalia jezi ya Kenya Airways.

Wachezaji wamevalia jezi wamo uwanjani. Mashabiki wanawatazama huku wakiwashangilia. Kuna mpira wa rangi ya manjano. Michezo huweza kuwa kati ya moja wapo ya mazoezi miongoni mwa binadamu.

Afisi ya serikali ambapo mhudumu anatumia kompyuta kuendeleza shughuli zake. Anasaidiwa na mwanaume mmoja aliyevalia suti. Kando yao kuna mwanamke pia ambaye ametulia na kuwatazama.

Kina dada ambao ni wachezaji wamevalia jezi ya bluu ambayo ina maandishi kwenye mgongo. Maandishi ni ya nambari fulani kama vile nambari ya kumi na nambari ya kumi na moja. Kando yao kuna watu walioketi huku wakiwatazama.

Wanaume wameketi kwenye viti wakisubiri kuhudumiwa. Wawili wao wameshikilia viti kwenye mikono. Mhudumu ameketi na kuwatazama. Mbele yake kuna kompyuta akisubiri kuwafanyia huduma mbalimbali kama vile kuwapa vyeti vya kuzaliwa .

Wanadada waliovalia jezi tofauti tofauti wanacheza mpira uwanjani. Wahalaiki ya watu inawatazama huku ikiwashabikia. Kila mmoja ana umakini, ili kuweza kujitahidi na kuwa mshindi.

Wachezaji waliovalia jezi, moja ni ya rangi ya kijani kibichi ingine ni rangi ya buluu ikiwa pamoja na rangi nyeupe wamo uwanjani wakicheza mpira. Wanajitahidi na nyuma yao kuna watu ambao wanawatazama na kuwashangalia.

Kituo cha serikali cha kuchukua cheti cha utambulisho . Mwanadada ameenda akajiandikisha anachukua cheti chake. Mhudumu anyemhudumia amevalia barakoa na pia yeye mwenyewe amevalia barakoa ya rangi nyeusi.

Naibu mkuu wa rais aliyestaafu, Rigathi Gachagua. Kando yake kuna wanaume wengine waliovalia nadhifu, kuna mhudumu ambaye amevalia mavazi maalum na kuna wengine ambao wamevalia suti na kupendeza, ni wahudumu wa hasi wa serikali.

Viongozi wa serekali wanasalimiana huku wakitabasamu. Nyuma yao kuna viongozi wengine waliovalia hasa suti. Kwenye meza kuna aina tofauti tofauti ya vitu kama vile bendera, rununu na vitu vingine.

Mhudumu katika kituo cha serikali cha huduma, anatoa huduma kwa raia wanao msubiria kupitia computer ambayo ni njia ya teknolojia. Kando yake kuna wanaume wanaomtazama kwa umakini kazi anayoiendeleza.

Wachezaji wa timu mbili tofauti moja imevalia rangi ya manjano na ingine rangi nyekundu wanacheza mpira. Nyuma yao kuna watu wanawatazama huku wakiwashangilia na kuwapa motisha ya kuendelea kucheza mchezo huu.

Wanariadha wamevalia jezi ya aina tofauti tofauti. Wamo katika laini tofauti tofauti kwenye uwanja. Wanakimbia ili kuweza kuwa washindi. Nyuma yao kuna umati wa watu unaowatazama kwa umakini na kuwashangilia.

Vyeti vya utambulisho vya watu tofauti tofauti, huweza kupatikana haswa katika afisi ya serikali kama vile ya huduma. Hupeanwa kwa mwananchi ili kuweza kumsaidia kupata vitu kama vile kazi au hata kujitambulisha tu.

Wanachama walio kwenye barabara. Mmoja wao amebeba bango lililoandikwa Raila ,Kalonzo mwaka wa elfu mbili na kumi na saba, akisimamia chama cha ODM, kinachowakilishwa na chungwa.

Cheti za kuzaliwa ambacho upeana utambulisho wa mtu kama kujua wazazi wake au hospitali aliozaliwa ,uweza kupeanwa katika kituo cha serikali kama vile cha huduma ambacho ni cha umma.

Wachezaji wa timu flani wamo uwanjani huku wakifanya mazoezi ili waweze kushindana na wengine. Wamevalia jezi ya rangi nyekundu. Mchezo huweza kukuza talanta ya mtu binafsi na pia kumpa ufadhili wakati mwingine.

Wachezaji wameshinda huku wakiwa na furaha. Wamevalia jezi maalum. Wananyanyua mikono yao na pia kile ambacho wamekishinda. Michezo huweza kukuza talanta na pia huweza kumsaidia mwanafunzi kupata ufadhili.

Rais wa jamhuri ya Kenya daktari William Samoei Ruto. Kando yake kuna jaji mwanamke. Kando yao kuna bendera. Huweza kusaidia kutambulisha nchi au kuweza kuipa nchi fulani utambulishaji.

Kinada dawamo uwanjani wakicheza mpira huku wakiwa wamevalia jezi za timu tofauti tofauti. Nyuma yao kuna watu ambao wanawatazama huku wakiwa wamevalia barakoa. Mchezo kama hii huumwezesha mtu kupata ufadhili.

Majaji wameketi kwenye viti vyeusi kortini wamevalia gauni za aina fulani. Kando yao kuna bendera mbili moja ni ya jamhuri ya Kenya. Huweza kuhukuma au kutoa suluhisho kwa vyesi vya aina mbalimbali pale kortini haswa vya serikali.

Afisi ya serikali ya Huduma Centre huweza kumsaidia mwananchi na huduma mbalimbali za bure zinazohitajika kujumuishwa na serikali kama vile kumpa cheti cha kuzaliwa ama pia cheti cha kufa.

Wachezaji wa kiume wanacheza mpira uwanjani. Huweza kupewa usaidizi kutoka kwa serikali wakati mwingine. Halaiki ya watu inawatazama na kuwashabikia wanapokuwa wakicheza. Wana umakini na pia bidii wanapocheza.

Afisi ya huduma ya serikali inayotoa huduma mbalimbali kwa wananchi imepangwa vizuri na inatumia njia ya teknolojia kuwahudumia wananchi. Kuna viti na pia imesafishwa na kuwa ya kupendeza.

Wachezaji wamo uwanjani baada ya kucheza. Nyuma yao kuna goli, wamevalia pia soksi za manjano. Nyuma yao kuna watu wanaowatazama, kwa umbali mawingu yanaonekana.

Wananchi wameketi katika viti wakisubiri kuhudumiwa katika afisi hii. Wahudumu wanaonekana wakiwahudumia wananchi wengine. Kwa umbali bango la mwanamke na mwanaume linaonekana.

Bango la chama cha Jubilee lililoandikwa tuko pamoja. Limechorwa mikono ikisalimiana huku rangi ya manjano ikiwa imepitilizwa juu yake kwenye mviringo.

Raia wanasubiria wakiwa kwenye foleni kuhudumiwa kwenye kituo cha huduma cha serikali. Huduma kama vile kupewa cheti cha utambulisho hupeanwa katika kituo kama hiki haswa cha serikali.

Mwanamke anatoa maelezo kupitia njia ya mtandao wa Citizen Digital. Ana mikrofoni mbele yake. Amevalia miwani na kutulia kwenye kiti. Kando yake kuna maji ambayo yamo ndani ya chupa. Nyuma yake kuna bendera ya Jamhuri ya Kenya.

Umati wa watu umefurika ili kupata huduma kutoka kwa serikali. Wengi wa wahudumu wamevalia barakoa, ili kuweza kujizuia na magonjwa mbalimbai yanayoweza kusambazwa, kutokana na watu kuwa wengi sehemu moja.

Afisi ya serikali ya Huduma Kenya, inatumia teknolojia kuendeleza huduma zao na pia mawasiliano. Kuna jinsia ya kike na ya kiume ambayo inasubiria kushughuikiwa na wahudumu hao.

Wachezaji wamevalia jezi ya aina tofautitofauti. Wengine wamevalia rangi ya manjano, ila wengine wamevalia rangi ya kijani kibichi. Nyuma yao, kuna mashabiki ambao wanawatazama.

Rais wa jamhuri ya Kenya aliyechaguliwa na wananchi. Nyuma yake kuna majaji waliovalia magauni ya rangi nyekundu na nyeusi. Mbele yake kuna jaji mkuu na kwenye meza kuna bendera mbili.

Afisi ya Huduma Kenya inayotoa huduma kwa raia wa nchi. Mmoja kati ya wahudumu anaonekana akitazama bango fulani mbele yake huku akilichambua. Kando yake kuna raia walioketi wawili.

Wachezaji wanaotazama kwa furaha. Mmoja wao ameshikilia mipira miwili. Huweza kupata usaidizi kutoka kwa serikali ili kuwezesha michezo kuendelea katika nchi ya Kenya. Husaidia pia kukuza talanta zao.

Mawaziri wa serikali wamesimama mbele ya jumba, wanatoa hotuba fulani kuhusu jambo fulani. Kuna wanaume kwa wanawake. Wengi wao wana umakini na kwa mtazamo wao.

Rais wa jamhuri ya Kenya daktari William Samoei Ruto. Kando yake kuna aliyekuwa naibu wa rais Rigathi Gachagua. Kuna majaji wawili na pia kuna mkuu wa majaji David Maraga. Nyuma yao kuna bendera.

Umati wa watu uliokusanyika ambao ni raia wa nchi ya Kenya. Wamevalia jezi maalum inayoashiria nchi yao ya Kenya. Wana furaha ila wengine wanatazama kando.

Raia wa jamuhuri ya kenya amejifunika bendera kwenye shingo na kushikilia nyingine kwenye mkono wake. Nyuma yake kuna raia ambao wamefurika katika uwanja na kusubiria kutolewa kwa hotuba fulani.

Ofisi ya Huduma Center ya serikali inayotoa hudumu kwa wananchi wa Kenya, kuna askari anayetembea huku ameshikilia bunduki ,raia wametulia kwenye viti wakisubiri kuhudumiwa .

Mwanamke ameshika bendera ya Jamhuri ya Kenya kwenye mkono wake wa kulia , anaonekana kua mwenye furaha , huku raia wengine wamejumuika naye haswa wengi wamevalia tisheti ya rangi nyekundu .

Wanawake na wanaume, wamejumuika nje ya jengo fulani, lililoundwa kwa mabati. Wanajaza fomu za shughuli fulani. Wanaonekana kuwa makini kwa shughuli hiyo. Mwanamke ambaye si mrembo, amesimama kando yao.

Mwanamke anaonekana akinyosha kidogo, kwenye mkono wake amevalia bangili ya bendera ya Kenya. Nyumba yake kuna mwanamke aliyevalia chepeo kilichoandikwa tuko pamoja ambacho ni mojawapo ya hisia ya Kenya.

Afisi ya huduma ya serikali. Hutoa vyeti kama vile vya kuzaliwa na vya kufa. Mwanamke ameketi kando huku mwanaume akielezea maelezo kuhusu afisi hii.

Posta inayoonyesha maswala ya sheria ina muhuri wa Kenya na muhuri wa maswala ya sheria. Kuna mwanamke anayeonekana kuzungumza na mwanaume. Maandishi yameandikwa kwenye posta hio kwa rangi tofauti tofauti kama vile, maandishi ya manjano, meupe na rangi zingine za kufurahisha zinaonekana pia.

Wachezaji wananyanyua mikono kwa furaha huku kikombe kikiwa hewani baada ya kuwa washindi. Nyuma yao kuna jengo. Wamevalia jezi na viatu maalum wakati wa kutumika kucheza.

Wachezaji wa nchi ya Kenya wamevalia jezi na wanawakilisha nchi katika mchezo fulani. Wamevalia soksi nyeupe na nyuma yao kuna bendera ya Jamhuri ya Kenya. Wana umakini na wako tayari katika mapambano.